Kuna ndizi iliyopanda katika msitu na kuna miti iliyozingira hiyo ndizi.

Mama mmoja anayesimama na kuonekana kuwa na mshangao ako katika shamba la ndizi na katika ile shamba nyuma yake tunaona nyumba.